Mama anamfundisha mtoto wake mdogo jinsi ya kusafisha meno kutumia mswaki na dawa ya meno wakiwa wameangaliana na akimuonyesha jinsi ya kuswaki ili kuhakikisha anakuwa na tabia njema ya usafi wakinywa tangu akiwa mdogo

Mgonjwa amelala hospitalini, akipatiwa huduma za meno na daktari. Daktari anamtibu kwa uangalifu, kuhakikisha afya ya meno ya mgonjwa inaboreshwa na kuondoa maumivu. Huduma hii ni muhimu kwa afya ya mdomo, na furaha ya mgonjwa.

Kijana amevaa flana nyeusi, kaketi katika kituo cha hospitali. Anashika jino lake na anamuonesha muuguzi aliyevaa nguo nyeupe, muuguzi anamsikiliza kwa makini akijiandaa kumpa huduma ya afya. Mazingira yanaonyesha huduma ya afya inaendelea kutolewa.

Gari dogo linakusanya taka aina ya chupa kwa ajili ya kuchangia usafi na kuhifadhi mazingira. Hili linafanywa kwa njia ya kukusanya chupa zilizotumika, ili kuzitunza au kuzisafirisha kwenye maeneo maalum ya kutupa taka.

Mazingira ya nyumba za kawaida yamezungukwa na maji machafu pamoja na majani mengi. Hali hii inaashiria hatari kwa afya ya binadamu itokana na uwezokano wa mazalia ya mbu na magonjwa ya mlipuko yakiwemo kipindupindu.

Vifaa ambavyo hutumika na madaktari wakati wa utoaji wa matibabu wawapo eneo la kazi. Vifaa hivi vinaonekana vikiwa vimekusanywa eneo moja, kwa ajili ya kufanyiwa usafi. Vifaa hivi ni pamoja na vifaa vitumikavyo kwa njia ya mkono ama kushikwa mkononi, na vingine kutumika katika matibabu ya ndani ya mwili wa binadamu.

Kitanda cha kisasa kisafi cha hosipitalini, kipo pembeni ya mlango wa rangi ya bluu bahari chini kuna tailizi za rangi mbalimbali ikiwepo nyeusi nyeupe pamoja na rangi ya maziwa

Eneo la hospitali lenye wodi ndefu limepangwa vizuri. Wodi moja ikawa wagonjwa wanaokaribia kufanya upasuaji na nyingine kwa waliofanyiwa upasuaji tayari. Mwelekeo na mpangilio huu kusaidia kutoa huduma bora na usafi unaohitajika kwa wagonjwa.

Mhudumu wa afya amevalia nusu koti jeupe, anampima kijana mapigo ya moyo kwa kutumia kifaa cha kisasa. Kijana anajibu kwa utulivu wakati wa upimaji huo, huku mhudumu akizingatia uhakika matokeo ni sahihi. Hii ni sehemu ya huduma muhimu za afya zinazosaidia kugundua hali ya moyo.

Mtoa huduma wa afya ya akili anazungumza kwa utulivu na muathirika huku akiandika taarifa muhimu ilikuelewa hali yake na kupanga namna bora ya kumsaidia, mazingira ni tulivu na rafiki yanachochea mawasiliano ya wazi.

Mwanamke yupo na mtoto wake katika tawi la tiba linalo shughulikia afya na matibabu ya mtoto. Kutoka utotoni hadi ujanani anahakikisha wanakuwa salama na wenye afya.

Mtoto na mama yake katika hospitali ya taaluma ambapo anapokea huduma za afya na matibabu maalumu kwa watoto, hii sehemu ni muhimu kwa kuhakikisha watoto wanapata huduma bora za kiafya.

Mwanamke mtaalamu wa afya, yupo katika kitengo cha watoto wachanga, akitunza mtoto aliye ndani ya kifaa cha kukuzia watoto. Hii huduma muhimu katika kuhifadhi na kulinda afya ya watoto wachanga.

Wahudumu wa afya ya jamii wanatoa chanjo kwa watu katika mazingira safi. Wamevaa sare na wanatumia vifaa salama kuhakikisha usafi na ulinzi. Wanachanja mtu mmoja baada ya mwingine kwa utaratibu, huku wengine wakingojea kwa nidhamu. Zoezi hili linaonesha juhudi za kulinda afya za wanadamu.

Dada ameshika kichupa kidogo katika kiganja chake, kilichoandikwa Lavenda. Lavenda ni mmea wenye harufu nzuri, unaotumika sana katika kutengeneza manukato na mafuta ya kuponya, au dawa za asili.

Mganga wa jadi anachuma majani ya mti wa dawa msitu, majani haya hutumika kutibu magonjwa kwa njia ya asili. Mganga huyu anajua mimea hii, ni muhimu kwa afya ya watu. Huduma hii ni sahemu ya tiba za jadi katika jamii.

Dawa za jadi zilizofungwa kwenye chupa zenye mifuniko vyeupe pamoja na vifuniko vya kijani, vilivyotokana na mimea mbalimbali, vikiwa vimehifadhiwa kwenye vyombo vya kienyeji, zinatumika kutibu magoonjwa tofauti kwa kutumia tiba za asili.

Kikombe chenye chai kilichowekwa juu ya kisosi, kikiwa na kipande cha limau ndani, tangawizi upande wa pembeni, ikiwa ipo juu ya kipande cha gunia. Chai hii ni tiba ya jadi inayotumika kupunguza mafuta na kuimarisha kinga za mwili na kusaidia kuondoa uchovu.

Meza ya mti imewekwa Chupa ndogo angavu yenye dawa za asili. Kikombe cheupe kilichojazwa Majani safi ya Mimea pamoja na Kibakuli chenye Mbegu za Miti shamba vyote vinavyotumika kwa Tiba za Asili na Afya ya mwili.

Mimea ya tiba iliyopandwa katika vyombo vidogo vya plastiki, mimea hii imepandwa kwa umakini katika bustani ndogo yenye mazingira tulivu. Ikiwa inalindwa na kuhudumiwa vizuri, hii ni njia bora ya kuhifadhi na kutumia mimea ya asili kwa ajili ya tiba za jadi.

Dawa za tiba mbadala zilizohifadhiwa kwenye maboksi, zikionyesha kuwa ni virutubisho vinavyotumika kuimarisha afya ya mwili, zimepangwa kwa utaratibu na zinaonekana kuwa ni sehemu ya huduma za dawa za asili.